Mwanadada huu amebeba mtoto wake mbeleni mwa tumbo wake, kisha namwona amebeba kibuyu nyuma yake, ni kama ametoka kuteka maji asante.